Mtu anavua maganda ya mahindi kando ya kikapu kilichowekwa ardhini, akiwa shambani lililozungukwa na miti, migomba akitelekeza shughuli za kilimo za kijijini katika mazingira ya asili na utulivu.

Kuna wake wamekusanyika kuzunguka sinia la pamoja wakigawana chakula kwenye bakuli katika mazingira ya mlo wa kijumuiya. Hali inayoakisi mshikamano wa kijamii, moyo wa ushirikiano, na utamaduni wa kushirikiana chakula kama ishara ya upendo na umoja.

Mwuuza bidhaa barabarani ameweka vishada vikubwa vya ndizi zilizoiva juu ya banda la mbao kwa mpangilio mzuri, zikivutia wateja kwa rangi yake ya majano na mandhari ya kijijini.

Mtu aliyevaa shati la buluu, amesimama kando ya ng'ombe walioko chini ya kibanda kilichofunikwa kwa nyasi kavu, katika mazingira ya shamba la kijijini.

Ng'ombe wawili wamelalal kwa utulivu juu ya nyasi wakiwa wamesongamana kwa karibu katika hali ya amani na utulivu. Wakifurahia mapumziko katika mazingira ya asili.

Watu wanachunga ng'omba wakipita kwenye njia yenye paa katika shamba wakionyesha udhibiti na usimamizi wa mifugo kwa njia iliyosalama na yenye mpangilio bora kwa shughuli za kilimo.

Container kubwa za chuma za maziwa zinapikwa kwenye lori ya kufarisha bidhaa nje ya kiwanda cha maziwa katika shughuli inayoonyesha msururu wa usamabazaji wa maziwa kutoka kwa wazalishaji hadi kwa wateja.

Mimea michanga ya migomba inamea kwa mpangilio mzuri kwenye shamba lililolimwa likiwa limezungukwa na uoto wa kijani uliokomaa. Ikiakisi hatua za mwanzo za kilimo cha ndizi katika mazingira yenye rotuba na mandhari ya asili.

Majengo mawili yenye paa za chuma yamesimama katikati ya mti wa migomba katika eneo la kijijini lenye nyasi ambapo moja ya majengo hayo linakaa lililoanguka kwa sehemu likonyesha dalili za uchakavu au uharibifu.

Rundo kubwa la ndizi mbichi imepangwa kwa ustadi katika soko la wazi ikisubiri wanunuzi uku wauzaji wakihamasisha wateja kwa sauti za soko zenye shamrashamra.

Mtu mmoja amesimama katikati ya shamba la ndizi penye mandhari ya kuvutia, akiwa amezungukwa na vishada vya ndizi za kijani kibichi vinavyozangaa kwa afya, huku majani mrefu ya migomba yakitikisa kwa upole na upepo wa asubuhi ukipuliza kwa utulivu.

Mtu mmoja amesimama ndani ya shamba la ndizi lenye mimea iliostawi vizuri akiwa amezungukwa na vifungu vya ndizi mbichi za kijani vinavyoning'inia kutoka kwenye miti. Mandhari ikionyesha uzuri wa kilimo cha asili na mazingira yenye rutuba.

Mtu ameketi katikati ya mashamba ya mahindi marefu na mimea yenye majani mengi katika eneo lenye rutuba na mazingira ya kijijini yenye uhai.

Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama juu ya sakafu ya saruji akiwa ameingizwa kwenye mashine ya kunoa maziwa inayokusanya maziwa ndani ya chombo cheupe.

Migomba inatawala mandhari ya kijani kibichi iliyojaa uhai, huku ikipakana na msitu wenye miti mingi na majani mazito. Ikionyesha mazingira yenye rutuba na utajiri wa asili unaofaa kwa kilimo cha ndizi na uhifadhi wa mazingira.

Mimea michanga ya migomba yenye majani mapana ya kijani, inamea kwa mpangilio mzuri ndani ya chupa ya bustani za rangi nyeusi. Ikiashiria hatua za awali za kilimo bora.

Mtu aliyevaa koti la maabara anafanya jaribio la kemikali kwa kutumia vikombe na vifaa vya kupimia juu ya meza akiendesha mchakato kwa umakini na kufuata taratibu za kisayansi katika mazingira ya mahabara.

Ndizi mbichi zilizovunwa hivi karibuni zimepangwa kwa wingi katika mashada mazito shambani zikiwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa uku zikiashiria mavuno yenye mafanikio.

Mizigo ya ndizi ya kijani imewekwa kwa mfululizo katika mazingira ya wazi. Ikionyesha shughuli za mavuno au uhifadhi wa mazao katika soko au shamba.

Mtu mmoja amekamua ng'ombe kwa mikono katika sehemu yenye kivuli ya banda uku akifanya kazi kwa utulivu na uangalifu akiendelea na shughuli ya kila siku ya uzalishaji wa maziwa.

Mtu aliyevaa shati la bulu anarekebisha kifuniko cha kujikinga juu ya migomba inayoendela kukua katikati ya mazingira yenye mimea mingi ya kijani kimbichi. Akionyesha juhudi za kutunza mazao kwa uangalifu.

Lori cheupe linasafirisha vifungu vikubwa vya ndizi mbichi za kijani, zilizopangwa juu ya paa lake pamoja na majani ya ndizi, hadhari ikionyesha shughuli za usafirishaji wa mazao ya shambani kuelekea sokoni kwa maeneo ya biashara.

Mzigo ya majani mabichi imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mbao za kupitisha mzigo. katika eneo safi la kuhifadhi ikiashiria maandalizi bora ya chakula cha mifugo.

Mtu mmoja anakamua ng'ombe kwa mikono ndani ya banda la wazi akikusanya maziwa kwenye ndoo ya plastiki ya bluu katika shughuli ya kila siku ya ufugaji wa kienyeji.

Ng'ombe wamelala na wengine wamesimama ndani ya banda lenye kivuli wakiwa na upatikanaji wa maji safi kupitia beseni la kunyweshea. Wakifurahia mazingira safi na ya utulivu yanayochangia afya na ustawi wao.

Uga wenye kijani kibichi iliosheheni migomba unanyooka hadi mbali chini ya anga la bluu angavu lililopambwa na mawingu yaliyotapakaa. Ukiwakilisha mandhari ya kuvutia na utulivu wa asili.

Mtu aliyevaa mavazi ya kijani amekonyesha magoti katika banda la ng'ombe akiinua maziwa kwa mikono akimtoa ng'ombe ndani ya ndoo nyeupe huku watu wengine wakiwa nyuma yake.

Watu watatu waliovaa makoti meupe ya maabara, kofia za nywele na buti nyeupe wanaendesha mashini ndani ya chumba safi chenye sakafu nyekundu, wakionyesha uzingatiaji wa viwango vya usafi na usalama katika mazingira ya usindikajiji wa bidhaa.

Mimea ya migomba inamea kwa mistari iliyopangika, ikisaidiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone , kifuniko cha plastiki ardhini kwa ajili ya kuhifadhi unyevu na kudhibiti magugu. Ikiwa ni ishara ya kilimo cha kisasa na chenye ufanisi.

Mfanayakazi aliyevalia mavazi kamili ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya tiba kwa mifugo ka kutumia kifaa cha Farmate kwenye mazingira ya shamba kwenye kijijini akizingatia usalama na ustawi wa wanyama.

Watu wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi za kijani katika soko la wazi lenye shughuli nyingi wakijadiliana bei na kuchagua mazao kwa ajili ya kununua au kuuza.

Mtu mmoja anakamua ng'ombe kwenye mazingira ya nje uku maziwa yakikusanywa ndani ya ndoo ya buluu, tukio linaloonyesha shughuli za kila siku na ufugaji na uzalishaji wa maziwa katika mazingira ya asili.

Mtu anayevaa shati ya blue yenye mistari anakamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe kwenye uwanja wa majani, huku ng'ombe wengine wakila nyasi kwa utulivu katika mandhari ya sili ya kijani.

Shamba la ndizi lililo stawi vizuri linatanda kwenye manzari. Huku vifungu vya ndizi zilizoiva vikininginia kutoka kwenye miti mirefu. Likionyesha uzalishaji wa chakula na uzuri wa mazingira ya kilimo yenye rutuba.

Kundi la ndizi mbichi za kijani inaning'inia kutoka kwenye mimea ya mgomba, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji, tukio linaloonyesha mchakato wa asili, uzalishaji wa matunda katika mazingira ya kilimo cha jadi au cha nyumbani.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wanakula nyasi ndani ya banda, huku magunia makubwa ya chakula yenye mbegu ya mti yakiwa yamepangwa karibu, mandhari yakionyesha shughuli za ufugaji wa kisasa na utoaji wa lishe bora kwa mifugo.

Ng'ombe amelala ndani ya kibanda rahisi cha mbao, kando ya birika la maji, chombo cha majano, katika shamba la kijijini, andhari inayo onyesha maisha ya kawaida ya ufungaji na utunzaji wa mifugo kijijini.

Watu kadhaa wamekusanyika kuzunguka bakuli zilizo jaa kiowevu cheupe, akishiriki katika shughuli ya jadi ya maandalizi ya chakula huku kila mmoja akionekana kushuriki kwa makini na kwa mshikamano katika utamaduni unaodhirisha maisha ya kijamii na uridhi wa jamii yao.

Mtu mmoja anavuna ndizi za kijani kutoka kwa mti mrefu katika bustani ya kitropiki , akifanya kazi kwa ustadi katikati ya majani mabichi na mazingira yenye unye, unyevunyevu na uhai mwingi wa asili.

Mtu amesimama kando ya migomba mirefu katika bustani yenye mimea mingi ya kijani. Mandhari inayoonyesha mazingira ya asili yenye rotuba na shughuli za kilimo au upanzi wa nyumbani.

Vibunzi vya mahindi vilivyokauka na vimefungwa kwa mstari moja, juu ya chombo cha njano kilichowekwa ukutani kwenye mbao vkionyesha mandhari ya jadi ya hifadhi ya chakula kijijini.

Ndizi mbichi za kijani zinakua kwa pamoja katika kifungu kimoja kwenye mmea mrefu wa ndizi wenye majani mapana zikionekana zikiwa katika hatua ya kukomaa huku mazingira ya asili ikionyesha uzuri wa kilimo cha jadi.

Ngo'mbe wa maziwa wamesimama katika sehemu zao binafsi za kulisha ndani ya banda lililojengwa kwa mbao na paa la chuma. Wakiwa katika hali nzuri ya lishe.

Mikono inainua na kuonyesha mahindi mabichi yaliyovunwa hivi punde juu ya rondo kubwa la mahindi katika mazingira ya nje ya kijijini, huku maganda ya kijani na punje za kijani zikimeta kwa mwangaza wa jua. Kuonyesha mavuno mazuri na kazi ya mkulima.

Muuzaji anaonyesha na kuuza mikungu ya ndizi katika soko ya wazi lenye shuguli nyingi. Huku wateja wakipita na bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa karibu kuonyesha uhai na muingiliano wa biashara ya kila siku.

Mtu anarekebisha kifaa cha ufuatiliaji kilichowekwa kwenye uguzo ndani ya shamba la migomba, tukio linaloashiria utafiti wa kilimo au ukusanyaji wa data kwa ajili ya kuboresha uzalishaji na kudhibiti changamoto za kilimo kwa njia za kiteknologia.

Watu wamesimama kwenye foleni kando ya mashine ya maziwa ya Destiny Dairies wakisubiri kujaza vyombo vyao katika mazingira yenye shughuli nyingi kando ya barabara. Wakionyesha umaarufu wa huduma hiyo ya kisasa na nafuu ya maziwa kwa jamii.

Shamba la mahindi linaonyesha dalili za uharibifu kwenye majani huenda kutokana na wadudu waharibifu au magonjwa ya mimea hali inayoashiria hitaji la hatua za haraka kudhibiti changamoto za kilimo ili kuokoa mazao.

Mtu mmoja anamsafisha ng'ombe kwa kutumia bomba la maji ndani ya banda lenye hewa ya kutosha. Akihakikisha usafi wa mnyama na mazingira bora ya ufugaji.

Mtu anakamua ng'ombe kwa mikono katika mazingira ya kijijini yaliyojaa mandhari ya asili na maisha ya kienyeji. Tukio linaloonyesha utamaduni wa jadi na ufugaji wa uzalishaji wa maziwa kwa njia za asili.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga wanamwaga kiwevu kinachoweza kuwa maziwa katika mifuko ya plastiki kwenye kituo cha kufunga chakula kilichozungukwa na mitungi mbalimbali.

Watu wawili waliovaa makoti ,eupe ya maabara na kofia za nywele wanaendesha mashine ya chuma cha pua, huku ikiwemo kitu ikimiminwa ndani kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma.

Mmea wa mahindi unaonyesha kochi lililoonza jambo linaloashiria uharibifu unaoweza kuwa umetokana na wadudu waharibifu au magonjwa ya mimea, hali inayotisha mavuno na kuitaji hatua za haraka za uthibiti wa kilimo.

Kifungu kikubwa cha ndizi mbichi za kijani kimeshikwa kwenye mimea wa ndizi uku majani mabichi na yenye afya ikionekana nyuma, ikionyesha mandhari ya asili yenye rutuba na ukuaji mzuri wa mazao.

Ng'ombe aliyekonda sana na mwenye uharibifu mkubwa wa ngozi amefungwa kwa mti katika eneo la mbali la kijijini. Akiakisi hali ya mateso, ukosefu wa lishe bora na changamoto za ustawi wa wanyama shambani.

Ng'ombe kadhaa wanakula kutoka kwenye beseni lililotengenezwa kwa tairi ya zamani katika shamba la nyasi karibu na banda la kienyeji, wakionyesha matumizi ya ubunifu katika malezi ya mifugo.

Watu wawili wanafanya kazi karibu na mitungi ya maziwa ya chuma katika kituo cha maziwa ambapao ukutani kuna picha ya ng'ombe na mizani ya kupimia maziwa.

Mkono mmoja unashikilia ndizi mbichi zilizomenywa huku baadhi ya ndizi ambazo bado hazijamenywa zikiwa zimetandazwa nyuma. manthari yakionyesha maandalizi ya mlo wa jadi au hatua za awali za kupika.

Wafanyakazi waliovaa kofia nyekundu wanahamisha maziwa kuenda kwenye tanki kubwa katika kituo cha kuchakata maziwa. wakifanya kazi kwa usahihi na kwa kufuata viwango vya usafi na usalama wa chakula.